Banda la ng'ombe ambalo limejengwa kwa vyuma vya miteremko ili kuhifadhi ng'ombe walioko ndani. Ng'ombe hao wanaonekana wakiwa wanakula chakula kilichowekwa katika maeneo ya chakula upande wa kila ng'ombe.

Mkungu wa ndizi mbichi ambazo bado hazijaiva. Ndizi hizi zimeungana kwenye shina moja na zimezungukwa na majani makubwa ya miti wa ndizi yenye iko shambani.

Bustani wa mimea wa matunda wa ndizi, ikiwa katika ardhi ya mchanga. Mmea una majani marefu ya kijani na chini kuna udongo.

Mkono imeshika mmea wa aina ya majani marefu labda iko shambani. Kuna mkazo wa kuonyesha ukubwa wa majani huo. Kuna mchirizi midogo mdogo kwenye majani.

Mtaalam wa afya akifanya kazi kwenye chumba cha kuhifadhi maziwa, amevaa mavazi rasmi za kikazi ikiwemo barakoa, glovu na taulo kwenye kichwa, anaendelea na shughuli zinazohusiana na kuhifadhi maziwa ua kuchukua sampuli.

Migomba ya ndizi ambayo bado hazijakomaa, zinaonekana zikiwa zimeungana kwa rundo kubwa kutoka kwenye miti wa ndizi. Rangi yake ni kijani kibichi. Inaashiria kuwa bado hazijaiva na huenda zinatumiwa kama chakula cha kupika.

Soko la matunda ambapo wanawake wawili wanauza ndizi nyingi ikiewekwa kwenye mkokoteni. Wanawake hawa wanaonekana wakifanya kazi za kuuza bidhaa zao kwa wateja katika soko la wazi la jamii.

Kikundi cha ndizi mbichi ambazo bado ziko kwenye miti wa ndizi. Ndizi hizi zina rangi ya kijani, ikionyesha kuwa bado hazijakomaa, zinawezekana ziko kwa mazingira asili ya kilimo.

Shamba la mahindi ambapo mmea kadhaa ya mahindi yenye majani mabichi na yenye afya, inaonekana ikiwa imesimama wima. Urefu wao unaashiria kuwa bado ni midogo na bado haijatoa masuke .

Taswira za kilimo cha ng'ombe wa maziwa na jinsi teknolojia inatumika. Mashine imezungushwa kwenye tezi la ng'ombe na hutumiwa kutoa maziwa.

Mwanamke anaonekana akiwa amesimama karibu na mzabibu wa matunda makubwa ya ndizi. Anaonekana ameshika na kuonyesha runda huo wa ndizi kwenye shamba la ndizi.

Mtu anayeshikilia mahindi mikononi mwake. Mahindi mingine yamelala chini kwenye rundo inaonekana ni mavuno ya mahindi au yuko tayari kuhifadhiwa au kusafirishwa.

Watu wamesimama. Mmoja aliyevaa koti la maabara akionyeza na kuelezea jambo fulani kwa watu watatu, waliomsikiliza kwa makini. Watu waliopo mbele wanaonekana kuwa wanashiriki kwenye maonyesho au seminer Kuna bango kubwa nzuri nyuma lenye maandishi na picha mbalimbali.

Ng'ombe ako katika kizuizi cha mbao. Kuna sehemu maalum ya kulisha ng'ombe chakula na kunyweshea maji. Kando kuna vyombo viwili vya plastiki na kijiko.

Majani makubwa yamemea ya ndizi yanayopandwa kwenye shamba. Mazingira haya ni bustani la mimea ya majani. Ndizi huwa mara mingi hutumika kama chakula.

Sufuria, imebeba kitu cheupe, kinaonekana ni mchele unaopikwa jikoni. Kuna kijiko kubwa cha chuma ndani ya sufuria hicho na kiasi kidogo cha mchele.

Sehemu ya wakulima kuuza mazao yao kwa wanunuzi. Kuna watu wengi walioketi na kusimamia mauzo ya ndizi. Ndizi mara mingi hutumika kama chakula.

Watu watatu wakiwa wamevalia makoti meupe na kofia za nywele. Wawili kati yao wamesimama karibu na jiko wakichanganya kitu ndani ya sufuria. Watatu ameketi kwenye kiti cha plastiki cha kijani.

Amelala chini kwenye nyasi. Inaonekana kama anapumzika. Pia kuna ng'ombe mwingine upande wa kushoto. Hapa mazingira imejaa nyasi yenye rangi ya kijani kibichi.

Mtu amevaa koti la maabara na kofia ya plastiki, akifanya kazi ya maabara labda anafanya vipimo au uchunguzi wa maziwa au bidhaa nyingine zinazotajika kipimo ya kisayansi.

Mtu amesimama kando ya mzoga mkubwa wa ndizi ambazo zimekuwa sehemu ya mazao ya shamba. Ndizi hizi ni mboga za matunda zinazolimwa sana na hutumika wakati wa chakula cha ziada.

Mwanamume mmoja amevalia kofia na shati la buluu akiwa shambani, akionyesha ndizi zilizokomaa zikiwa bado zimeungana na miti. Inaonyesha shughuli za kilimo hasaa za ndizi.

Banda la ng'ombe wa maziwa ndani ya gala lenye paa la mabati ambapo ng'ombe wamenaswa kisha wanalishwa kwa majani. Kuna watu wawili wanaotembea ndani la chumba hili.

Vikundi vya ndizi zilizokusanywa kwenye shamba. Watu watatu wanaonekana wakifanya shughuli au kuhudumia ndizi hizo, labda kwa ajili ya kuvuna, kuhifadhi, au kuziuza. Ndizi ni matunda maarufu inayotumika kukula.

Rundo kubwa la mikungu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zinaonekana kama zimetoka kuvunwa na zimewekwa pamoja labda zikiwa tayari kusafirishwa mahali zinauzwa.

Mwanamke akiwa kwenye shamba amesimama karibu na ndizi zilizokusanywa. Ndizi hizo bado ziko kwenye matawi makubwa na zinatarajiwa kuuzwa au kusafirishwa.

Huduma ya kisasa ya usambazaji wa maziwa, ambapo wateja wanaweza kununua maziwa safi kwa kutumia mashine hii. Kuna watu kadhaa wamesimama mbele ya milk ATM .

Kikapu kikubwa cha ndizi kilicho kwenye miti wa ndizi wa njani. Ndizi hizo bado hazijakolea. Zina rangi ya kijani kibichi. Mtaa wa ndizi amezungukwa na majani ya miti zingine za ndizi na udongo wa shamba.

Makopo makubwa ya aluminium yanayotumika kuhifadhi na kusafirisha maziwa kwenye soko. Watu walioko sehemu ya nyuma wanaonekana kama wafanyikazi. Wamevaa mavazi za kazi rasmi.

Pandikizi linalonyesha mimea ya ndizi inayokua kwenye shamba, na zile ndizi ni za rangi ya njano ambazo zinaonekana vizuri na tayari kwa kukulwa. Ndizi ni chakula maarufu na muhimu kwa watu wengi.

Mkono wa mtu akitumia kichoteo maalumu kuchanganya mchanganyiko wa mchuzi au chakula kwenye sufuria kubwa ya chuma. Mchanganyiko huu ni mweupe huenda ni uji au chai.

Aina ya kilimo cha matunda .Inaonyesha bustani ya ndizi ambapo mimea iko katika shambani. Mimea hii inaonekana ni ya umri wa katikati. inaendelea kukua vizuri.

Mwanamke anaosha ng'ombe au kuingiza dawa kwa kutumia bomba la plastiki. Mara mingi haya yanahusiana na huduma za afya kwa mifugo kama vile, kutoa chanjo au kupea mifugo dawa za kuondoa minyoo.

Kuna majani na mimea ya matunda ya ndizi. Majani iko na rangi ya kijani kibichi. Inaonekana kuwa na hali ya kuharibika kutokana na ukame au ugonjwa wa mimea haya.

Ng'ombe aliye na matatizo ya afya. Inaonekena ng'ombe huyu anaumwa sana. Ana dalili kama uvimbe wa ngozi, vidonda na hali ya kuchoka. Dalili hii inawezekana kuashiria ugonjwa wa maambukizi kama vile mange .

Watu wawili wakifanya shughuli ya kuuza maziwa barabarani, mtu mmoja amevaa koti la buluu na mpira wa kichwa akiinua kalamu na kuandika kwenye daftari. Mtu mwingine akitilia maziwa kwa viombo vya kubeba maziwa.

Hii ni njia ya kukamua ng'ombe kwa kutumia chombo inayoitwa milking machine kwa kiingereza. Mashine hii hutumika kwa shamba la ng'ombe kwa sababu hutoa maziwa kwa haraka na usafi zaidi ukilinganisha na kutumia mkono.